Mlango wa rangi ya kahawa ina maridadi iliyochongwa ya miraba kwenye mbao. Kando ni mpini uliochakaa. Juu ni maandishi yaliyoandikwa kwa karatasi nyeupe.

Mezani ni tarakilishi tatu. Kushoto ni kiti nyeupe. Katikati ni kabati lenye kitabu na karatasi ya chooni juu yake. Kulia ni mlango wa mbao wa rangi ya kahawa.

Uwanjani ni mwanariadha aliye na ulemavu, ni mwanamke na amekaa juu ya kiti cha magurudumu. Amevaa shati nyeusi. Kushoto ni nyasi ya kijani kibichi.

Shuleni ni jengo iliyo na sehemu nyekundu na rangi ya maziwa. Kuta zina michoro. Mbele ni miti midogo yenye matawi ya kijani kibichi. Sakafuni ni nyasi.

Uwanjani ni timu ya taifa ya watu wanaoishi na ulemavu. Mbele yao ni mwanamke aliyebeba bendera ya Kenya na ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Mwanaume aliyevaa koti nyekundu anamsukuma.

Jumba, lina ghorofa mbili. Nyuma, ni anga ya samawati, yenye mawingu meupe. Mbele, ni mimea, yenye matawi ya kijani kibichi. Kushoto, ni ubao wa maandishi mekundu.

Ubaoni ni maandishi ya samawati na nyeusi .Siku ni jumatatu tarehe ishirini na nne ,mwezi wa pili , mwaka elfu mbili ishirini na tano .Swali ni je , Samweli alijibu vipi Mungu alipomuita?

Uwanjani ni mabasi matatu ya shule zenye rangi ya manjano. Katikati ni nyumba ya ukuta mweupe. Nyuma ni miti yenye matawi ya kijani kibichi na anga ya samawati.

Uwanjani ni mwanariadha mlemavu aliyeshikilia mkuki kushoto ni vijana wawili wanaomwangalia mwanamke huyu aliyekalia kiti cha magurudumu.

Darasani ni ubao mweupe uliona maandishi ya samawati. Kuta za jumba ni za rangi ya kijani. Chini kuna kifutio na mtawala.

Roshani ni wanariadha wanaowakilisha Kenya katika michezo ya walemavu. Wameketi katika viti vya magurudumu. Wamevalia shati nyekundu zilizo na maandishi meupe. Katikati mwanamke amebeba mfuko mgongoni.

Darasani, ni rafu nyeupe iliyo na vitabu vya wanafunzi. Kulia, ni kiti kilicho na chuma nyeusi na mbao ya rangi ya kahawa. Chumba lina sakafu nyekundu.

Barabarani ni watu wanne. Wawili katikati wamebeba mfuko wa takataka. Wote wanakinga mkononi. Mwanaume amevalia barakoa. Nyuma ni kuta lenye mlango mweusi.

Mezani, ni kitabu cha watoto cha kusoma. Juu yake ni maandishi ya manjano. Picha zilizoko ni za watoto wazungu na wa kiafrika. Nyuma ni miti ya kijani kibichi.

Darasani, ni dawati zilizotengenezwa kwa chuma na mbao. Ni za rangi ya kahawa na nyeusi. Nyuma, tarakilishi zimewekwa juu ya meza. Kushoto, ni dirisha.

Uwanjani mwanariadha mlemavu anapiga zoezi, kando yake ni nyasi yenye rangi ya kijani kibichi nyuma ni viti vya samawati na vimeketiwa na mashabiki.

Wajenzi watatu wako juu ya dari. Jumba hili lina ghorofa moja , milango zimepakwa rangi ya maziwa. Mwanamke aliyevaa kitamba kichwani ameketi mbele ya jumba.

Ukutani kuna chati, chati za alfabeti na chati za miezi ya mwaka. Chati zimewekwa picha za kusaidia watoto kukumbuka. Chini ya chati kuna ubao ulioandikiwa.

Bembea inaonekana hapa ni kifaa kinachotumiwa na watoto kuchezea. Watoto huwa wanakikalia na kufurahia kwa kupaa nacho juu na chini. Hupatikana sana katika shule za chekechea.

Mlangoni ni bango linalo maandishi yanayozuia wanafunzi kutumia mlango huu. Bango lenyewe ni nyeupe na lina maandishi nyeusi. Mlango ni wa rangi ya hudhurungi.

Shuleni kuna ghorofa, ukuta zina rangi ya maziwa, watu watatu wamesimama nje, kuta za shule zina vyuma nyeusi nyuma ya shule kuna mnazi.

Maswali yameandikwa kwa lugha ya kiingereza. Mwanafunzi amepata alama mbili, ametumia penseli, naye mwalimu amesahihisha na kalamu ya wino nyekundu.